Wanawake wawili watu wazima, wakiwa wamekaa kwenye dawati la shule, wakishirikiana kujifunza kutoka kwenye vitabu vyao. Mwanamke mmoja amevaa kilemba chenye rangi ya kuvutia, huku akionesha kitu kwenye kitabu. Wanafunzi wengine wanaonekana kuwa nyuma wakijishughulisha na masomo yao. Mazingira haya yanaonekana ni sehemu ya kutolea elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakisikiliza kwa umakini mzungumzaji ndani ya hema. Baadhi ya watu wamevalia fulana zenye ujumbe maalumu na mabango yenye nadharia fulani yenye ujumbe maalumu na ujumbe mbalimbali tukio hili linaweza kuwa mkutano ya watu wazima au maswala ya vijana.

Kundi la watu wazima wakijifunza na kuchunguza kifaa cha kitekinolojia kilichowekwa mezani, mwanamke aliye mbele amejikita kwenye kifaa hicho. Huku wengine wakimzunguka wakizingatia. Mazingira yanapendekeza darasa au semina ya elimu ya watu wazima.

Bustani ya mandhari nzuri, yenye barabara ya matofali inatokea mbele. Nyuma yake, majengo na miti mirefu yanajipanga yakionesha mazingira ya shule. Wanafunzi wanatambulika wakiwa mbali, wakionesha uwepo wa shule ya msingi.

Kitabu cha shule kilicho funguliwa katika kurasa zinazohusu usafi na afya, ukurasa mmoja unazungumzia utunzaji wa ngozi, ukiwa na taswira za watoto wakijihudumia, ukurasa mwingine unachati ya usafi iliyo na picha za vitu vya usafi binafsi kama vile sega, nguo safi na viatu. Vitabu hivi hutumika katika mazingira ya elimu ya msingi.

Mwalimu aliyevalia suti akiwa ametabasamu anafundisha mazingira haya yanaonyesha n mazingira ya shule ya msingi wanafunzi wamekaa mwalimu akifundisha somo la hesabu

Majengo yenye paa nyekundu na mabati yanaonekana katikati ya miti mirefu, yakijumuisha uwanja wa michezo na bati chakavu, sehemu kubwa ya eneo imefunikwa na nyasi ndefu, mandhari hii inaashiria mazingira ya shule ya msingi, au kituo cha elimu.

Bazara lilotengenezwa kwa zege na nguzo ndefu nyeusi zilizosimama kwa mstari, kwenye upande wa kulia kuna ukuta mrefu wa rangi nyeupe wenye milango miwili ya rangi nyekundu. Nyuma ya nguzo kuna jengo lenye paa la rangi ya kahawia na miti iliyopandwa. Mazingira haya yanaonyesha ni sehemu ya elimu ya msingi, ambapo majengo hayo yamekaa kama madarasa.

Karatasi ya mazoezi ya hesabu yenye maswali ya kujumlisha na kutoa majibu mengi yametiwa alama ya vyema, yakionyesha usahihi huku mengine yakiwa ya marekebisho. Pia kuna michoro ya wanyama kama mamba na kiwavi, ikionyesha ni kazi ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Mazingira yanayoonekana kuwa ni shule ya msingi, ambapo kuna vitabu mbalimbali vinaonekana vikiwa vimepangwa kwenye makabati yenye rangi nyeupe. Vitabu hivyo vina rangi ya bluu, nyeupe pamoja na pinki. Elimu ya shule ya msingi ni muhimu kwani ndio chanzo cha msingi wa elimu, ambapo watoto wanaanza kujipatia elimu kabla ya kuendelea na elimu ya sekondari.

Mwalimu mmoja amesimama mbele ya ubao mweusi akifundisha. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakifuatilia somo kwa makini. Ubao una maandishi ya hesabu yakiashiria masomo yanaendelea. Hii inaonyesha ni mazingira ya shule ya msingi, ambapo wanafunzi wanaenda kujipatia elimu kwa ajili ya kuongeza ujuzi na maarifa.

Mwalimu akifundisha wanafunzi darasani, mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi wenye maandishi na wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakimuangalia mwalimu. Maandishi kwenye ubao na ukuta yanaashiria kuwa ni darasa la shule ya msingi ambapo wanafunzi wanaenda kujipatia elimu.

Kundi la watu wazima wakishirikiana karibu na meza yenye karatasi zilizopangwa, mwanamke aliyevalia nguo nyeupe anampatia mwanaume aliyevalia suti nyeusi kifurushi cha kijani, nyuma yao kuna ubao mweusi uliokuwa na maandishi huku kwa pembeni kukionekana kuwa na madawati ya kiashiria ni wanafunzi, mazingira haya yanaonyesha ni ya shule ya sekondari kutokana na uwepo wa ubao pamoja na wanafunzi.

Katika maabara mikono miwili inaonekana ikimwaga kimiminika kutoka kwenye chupa hadi kwenye neli ya majaribio, huku kukiwa na vifaa mbalimbali vya kemikali na chupa zenye lebo. Hali hii inaashiria somo la kemia au majiribio ya kisanyasi, labda katika ngazi ya shule ya sekondari.

Wanafunzi wawili wakike wakiwa ndani ya maktaba yenye rangi ya chungwa vitabu vingi vikiwa kwenye makabati mwingine akiwa anakagua vitabu mazingira haya yanaonyesha ni sehemu wanajipatia elimu ya sekondari

Chumba chenye vitanda vinne, chumba kimepakwa rangi ya dhambarau na mapazia yenye muundo yananing'inia kwenye madirisha kuna meza ndogo na meza ya rangi ya waini katikati ya chumba, hii inaonyesha mazingira ya hosteli ya shule ya sekondari ambapo wanafunzi wakimaliza masomo wanaenda kupumzika.

Maktaba ndogo au chumba cha darasa chenye rafu tatu za vitabu zilizopangwa vizuri. Vitabu mbalimbali vimejazana kwenye rafu izo. Mwanamke amekaa chini akichagua kitabu kutoka kwenye rafu ya chini kushoto. Hii inaonesha ni mazingira ya elimu ya sekondari ambapo wanafunzi wanaenda kujipatia elimu kwa kuchagua vitabu na kuweza kujisomea.

Chumba cha mihadhara kimejaa wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati wakifatilia somo. Mhadhiri amesimama mbele akitumia skrini kuonesha taarifa mbalimbali. Mwanga kutoka kwenye skrini unaangazia chumba na kuleta mazingira ya kujifunzia na kuzingatia. Mazingira haya yanaonekana kuwa ni sehemu ya chuo ambapo wanafunzi wanapata elimu na maarifa.

Darasa lililojaa wanafunzi wakisikiliza somo .wanafunzi wameketi kwenye madawati wakielekeza macho yao mbele, mazingira ya darasa yanaonekana kuwa ya kawaida na madirisha makubwa yanayotoa mwanga wa asili katika darasa hilo .hii inaonekana ni sehemu ya chuo ambapo wanafunzi wanajipatia elimu na ujuzi mbalimbali kwaajili ya maisha yao .

Mkutano wa kitaaluma au darasa ambapo mwalimu anawasilisha mada kwa kundi la wanafunzi au washiriki wote wamevaa barakoa wakizingatia kanuni za afya mada ya uwasilishaji ipo kwenye skrini iliyoonyeshwa ukutani ikipendekeza kikao cha kujifunza au kujadili, mazingira haya yanaonekana kua ni maeneo ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanajipatia maarifa pamoja na elimu.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu wengi wao wakiwa wamekaa kwenye vitu vyekundu mmoja wao akiwa mbele akiutubia hadhara tukio hili linaonyesha mkutano au tukio la kitaaluma aidha la chuo kikuu

Wanafunzi watatu wanazingatia kompyuta mpakato, wawili wakizishika na mmoja akishauri, eneo hilo lina fanana na darasa au maabara ya kompyuta, ikiwa na wanafunzi wengine wakifanya kazi kwa nyuma, hali hii inaweza kua mazingira ya chuo kikuu au chuo cha kati.

Mazingira ya chuo yakionyesha darasa lililojaa wanafunzi wakihudhuria somo. Wanafunzi hao wameketi kwenye viti vyao wakiwa na vitabu na kalamu, wakifuatilia kwa makini maelezo, baadhi yao wanaonekana wakiandika huku wengine wakiwa wametazama mbele wakisikiliza kwa makini.

Wanafunzi wawili wakifanya kazi kwenye vifaa vya kielektroniki ndani ya darasa wote wamekaa kwenye viti na wanajishughulisha na kutengeneza vifaa vilivyotenganishwa, mazingira yanapendekeza mafunzo ya ufundi stadi au kazi za kielektroniki huku sehemu za simu zikiwa zimetawanyika mezani.

Wanafunzi kadhaa, wakifanya mazoezi ya kurekebisha simu za mkononi katika eneo moja, kila mwanafunzi amejielekeza kwenye simu yake akitumia vifaa mbalimbali vya kurekebishia simu, walimu au wakufunzi pia wapo katika eneo hilo wakitoa msaada na mwongozo kwa wanafunzi hao. Mazingira haya yanaonekana ni sehemu ya kujifunza ufundi stadi kwa ajili ya utengenezaji wa simu pamoja na vitu vingine.

Mwanaume aliyevaa nguo za kazi, pamoja na kofia, akionekana kushikilia mashine kubwa inayoonekana kuendesha mitambo hiyo. Huyu anaonekana ni mfanyakazi au msimamizi wa sehemu hiyo, kwani anaonekana kujihusisha na utengenezaji au kuwasha mashine hiyo, au ni sehemu maalumu, ambapo watu wanajipatia mafunzo maalumu au ufundi stadi, juu ya uendeshaji wa mitambo ya mashine.

Wanafunzi kadhaa wakifanya mazoezi ya kutengeneza vifaa vya elektroniki, hasa simu za mkononi, kwenye meza kila mwanafunzi anavifaa vyake vya kukarabati, na vifaa vinavyohusiana na simu vilivyotengenezwa. Mazingira yanapendekeza kua, wapo katika warsha au mafunzo ya ufundi stadi.

Mwalimu akisimamia wanafunzi kwenye darasa la kopyuta, Wanafunzi kadhaa wamekaa mbele ya kopyuta mpakato wakifanya kazi kwenye miladi Yao , Mwalimu amevaa koti la kijani kibichi na anatoa maelekezo au usaidizi, Hii inaonyesha ni sehemu ambapo wanafunzi wanajipatia mafunzo ya ufundi stadi kama vile; Kutumia kopyuta pamoja na elimu zingine zinazohusiana na ufundi stadi.

Wanafunzi kadhaa, wakifanya mazoezi ya kupaka rangi kwenye chumba maalumu, mwanafunzi mmoja amevaa mavazi ya kinga ambaye anatumia kifaa cha kupakia rangi kwenye sehemu ya gari, wanafunzi wengine wanatazama kwa umakini, ikionyesha mafunzo ya ufundi stadi katika ukarabati wa magari.